Kuna kompyuta mpakato. Kwenye skrini yake, kuna rafu za vitabu. Vitabu vimepangwa vizuri. Rangi zake zinavutia. Hii inaashiria maktaba ya mtandaoni. Kompyuta inarangi ya fedha. Kibodi, kinaonekana wazi.

Watoto kadhaa wakiwa kwenye darasa la kompyuta. Msichana mmoja, mwenye nywele ndefu zilizosokotwa anaonekana akichapa kwenye kibodi, akionyesha umakini. Mwalimu anaonekana nyuma yake akiwafuatilia wanafunzi wote.

Kundi la vijana wanne. Huenda wakawa ni wanafunzi wakiangalia simu ya mkononi huku wakionyesha mshangao na furaha. Mmoja wao ameshikilia kikombe cha kahawa na mwengine ana begi la shule na vitabu.

Mwanaume mweusi mwenye kipara amevaa suti nyeusi na tai bluu akiandika kwenye karatasi, anaonekana kuwa makini na kuna kompyuta mbele yake. Nyuma kuna pazia na rangi isiyoeleweka pia. Anajishughulisha na kazi yake.

Mwanaume huyu anafanya kazi kwenye kompyuta yake mpakato. Ana tabasamu pana. Amevalia miwani. Karibu naye, kuna kikombe na mmea. Ukuta una matofali. Dirisha linaonekana wazi. Hii inaonyesha mazingira ya ofisi.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Amevalia sweta nyeupe na shati ya bluu. Ameandika kitu kwenye kitabu akifikiria sana. Vikombe, vitabu na mimea vimepangwa nyuma yake. Inaonekana ni ofisi yake ya nyumbani. Anaonekana kuwa makini sana.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi kwa umakini. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha uwasilisho wenye majengo na nembo. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kitaaluma au mkutano.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta. Anaangalia mwalimu wake kwenye screen . Mwalimu anaonekana akifundisha. Dawati lina mmea na vitabu. Pazia linafunika dirisha. Hii inaonyesha kuwa kuna kujifunza mtandaoni.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zenye kukunja akiandika anatabasamu huku akitumia kalamu na daftari. Laptop nyeupe imewekwa upande wake wa kushoto. Televisheni kubwa nyeusi inaonekana upande wa nyuma.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele fupi amevaa fulana ya bluu. Amekaa karibu na kompyuta ndogo nyeupe akionekana kujilenga au kukasirika. Ana kalamu mkononi na daftari liko mbele yake. Nyuma kuna rafu za vitabu.

Programu inaonyesha njia ya mawasiliano ya mtandao. Ukielekea tovuti ya techrepublic.com. Kuna orodha ya hatua kila moja ikiwa na munda wakujibu. Hii wasaidia watumiaji kujua jinsi data inavyo safiri. Skrini inoanyesha amri ya tracent kwenye kompyuta.

Picha ya digitali ya kompyuta na kitabu. Zote zimeonyeshwa kwa mstari na nukta zenye mwangaza wa zambarau na buluu, ukionyesha teknolojia ya kisasa. Inawakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni au vitabu vya elektroniki.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ya duara. Kuna mto wa rangi ya buluu na manjano nyuma na kupitia dirisha majengo yanaonekana nje ya jumba.

Mtu akitumia kompyuta yake ndogo na juu ya skrini kuna aikoni mbalimbali ya kiteknolojia zinazoelea zikiwakilisha dhana kama vile masomo mtandaoni, mawazo na mitandao.

Mwanaume mchanga akiwa amevaa vipokea sauti vya maskioni ameketi kwenye meza na anaandika kwenye daftari. Kompyuta ndogo ipo mbele yake. Taa ya meza inatoa mwangaza. Anavaa shati la machungwa. Anaonekana akisoma au akifanya kazi.

Mwanamume akitumia kompyuta ndogo kwenye meza. Anaangalia skrini kwa umakini. Ukuta mweupe na mlango wa mbao unaonekana nyuma. Ni mazingira matulivu ikiashiria ni ofisini au nyumbani.

Mtoto mdogo ana furaha mtu mzima yuko nyuma yake wanafanya kazi pamoja kwenye komputa ndogo wanapata maarifa mapya meza yao ina vifaa mazingira ni ya nyumbani uso wa mtoto unacheka.

Kompyuta mpakato iliyo wazi kwenye meza. Skrini yake inaonyesha maandishi online education . Rangi ya nyuma ni bluu, kijani na pinki. Kalamu imewekwa kando ya skrini. Kikombe kimoja cha kahawa kipo karibu na kompyuta.

Mtu akifanya kazi mbele ya kompyuta. Kwenye skrini kuna picha ya mwalimu akifundisha. Meza ina kikombe chekundu cha kahawa, daktari na simu mahiri. Hii inaashiria elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana shwari.

Dhana ya masomo mtandaoni. Wanafunzi wawili wamekaa kwenye dawati, wakitumia kompyuta zao ndogo. Mbele yao kuna screen kubwa ,inayoonyesha mwalimu akifundisha. Pia kuna alama za video, vitabu na mawazo vyote zikihusiana na kujifunza digitali. Mazingira yanaonekana ni ya kisasa.

Mtoto mvulana akitumia kompyuta ndogo amekaa kwenye dawati la mbao. Anaonekana akitazama skrini kwa umakini. Kuna mmea mdogo kwenye sufuria kando. Ni mazingira ya kujifunza nyumbani, anajitahidi sana. Teknolojia inamsaidia.

Mwanamke mweupe anafikiria sana, amevaa miwani mieusi, anatazama skrini ya kompyuta. Jua linamulika kutoka upande, mikono yake imewekwa chini ya kidevu. Ofisi inaonekana wazi , kuna rangi ya buluu kwenye kona. Kazi yake inahitaji umakini.

Mwanamke mchanga, amevaa miwani na shati la mistari. Anatabasamu akitumia kompyuta yake, huku akiandika kwenye daftari. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha kubwa. Anaonekana akisoma au akifanya kazi.

Mwanamke akiwa amevalia miwani na koti jeusi anatazama tarakilishi kibao mikononi mwake. Anabeba begi mgongoni. Yuko kwenye jukwaa la treni. Nyuma kuna gari la moshi na mtu mwengine anatembea.

Msichana anajifunza kwa kompyuta. Mwalimu wake yupo mtandaoni. Anaandika vidokezo kwenye kitabu. Wenzake wengine wapo karibu. Hii ni elimu ya mbali. Meza kubwa imetumika. Mwanafunzi anaonekana kuwa kwa makini. Teknolojia inasaidia sana.

Mwanamke akishiriki mkitano wa video kupitia kompyuta yake ndogo. Anaonekana akisikiliza kwa makini. Kuna daftari na simu mezani. Mimea kwenye rafu inaonekana nyuma. Amevaa sweta ya kijani.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti vya maskioni akitumia kompyuta mkononi. Anaonekana akiongea mikono yake ikiwa juu. Amevalia shati la njano lenye nukta. Yuko nyumbani akijifunza. Ni teknolojia muhimu sana.

Mwanafunzi wa kiume akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Amevaa miwani akitabasamu kwa furaha. Nyuma yake kuna mwanafunzi wa kike naye akifanya kazi ya kompyuta. Watu wengine wanaonekana wamekaa mbali. Juu yao kuna kofia ya kuhitimu. Hali inaashiria masomo au kazi.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kufanya kazi zake za shule. Wamevalia shati jeupe, wote. Wamejikita kwenye kitabu. Kuna mmea mdogo kwenye mkebe wa manjano mezani. Ukuta una muundo. Unaashiria hali tulivu ya kusoma.

Mwanafunzi akijifunza kutoka kwa mwalimu anaye tumia kompyuta ndogo. Amekaa mbele ya kompyuta na anaandika kwenye daftari. Mwalimu anaonekana kwenye skrini. Vitabu, kikokotoo na penseli pia vimo mezani.

Michoro inaonyesha watu wanne wamekaa kuzunguka dunia. Wote wanaonekana wakishiriki majadiliano. Vitabu vingi vimepangwa chini vikiashiria elimu. Mandhari nyuma ni bluu.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza. Anaangalia kompyuta ndogo inayoonyesha mkutano wa video. Amevalia sweta ya rangi ya kijani, daftari na simu ya mkononi vipo mezani. Nuru inatoka juu.

Mtu anatumia kompyuta ndogo. Masomo imeonyeshwa. Imeandikwa sign up juu. Kuna kofia ya chuo ya balbu, meza ya mbao ina vifaa. Vitabu vya daftari vipo. Hii ni ishara ya ufundishaji. Kinywaji kimeandaliwa vizuri.

Kundi la watu waliokaa kwenye meza zenye umbo la U ndani ya chumba cha mkutano. Wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya seminar au kikao na kuna kielelezo cha mradi kwenye skrini mbele yao.

Maktaba ya kisasa na ni ya pekee. Katikati kuna ngazi ya mbao iliyojengwa kwa mti mkubwa ikiwa na maeneo ya kusoma. Watoto kadhaa wamekaa chini na juu ya ngazi wakisoma vitabu ka bidii. Rangi angavu na mapambo ya kupendeza yanatundikwa kila mahali yakiongeza mvuto. Rafu za vitabu zimejaa machapisho mbalimbali. Mazingira haya yanahimiza kujifunza na kusoma.

Watu watatu wanafurahia kwenye bwawa la kuogelea. Mmoja anajifunza kuogelea akitumia bodi ya bluu. Walimu wawili wako karibu wakisimamia. Maji yanaonekana safi yakimeremeta kwa jua. Kuna viti na meza kando ya bwawa. Mazingira yanavutia, yanafurahisha macho.

Basi la shule la rangi ya manjano likionyesha jina Mangu High School . Basi hili lina madirisha mengi meusi na matairi manne. Gari linaonekana jipya na safi likiwa limeegeshwa barabarani. Mbele neno school bus limeandikwa wazi.

Ukumbi mkubwa wa mkutano, safu nnyingi za viti vyekundu vimepangwa kwa mpangilio, vikielekea jukwaa lenye skrini, kuna milango miwili ya kijani kibichi na taa za rangi tofauti zikionyesha nafasi iliyoandaliwa, panaonekana pana mpangilio mwema.

Darasa zenye meza ndefu na viti vingi. Kuna ubao mweupe ukutani na rafu ya vitabu karibu na dirisha. Baadhi ya kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna kompyuta chache kwenye dawati upande mwingine lakini hakuna mtu hata mmoja.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi, wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu wakimsikiliza mzungumzaji, wengine wamevalia sare za zambarau, juu kuna bendera ya USIU Afrika, inaonekana ni chuo kikuu, wanafunzi wamejipangwa vyema.

Darasa lenye wanafunzi wengi, mwalimu amesimama mbele akifunza, wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini. Kuna vifaa vya kufundishia kama projekta juu, madirisha makubwa yanatoa mwangaza wa kutosha, inaonekana ni kozi ya watu wazima.

Maabara ya kisasa yenye meza ndefu za kazi. Kila meza ina sinki na mabomba ya maji pamoja na stendi za majaribio. Viti vya chuma vimepangwa mbele ya kila meza. Kabati za mbao zimepangwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa safi kikiwa tayari kwa majaribio ya kisayansi.

Chumba cha hosteli. Kuna chumba cha ghorofa. Dawati mbili za kusomea zimepangwa karibu. Makabati ya mbao yamewekwa juu. Nuru inatoka chini ya makabati. Chumba kinaonekana safi. Ni sehemu nzuri ya kusomea.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Pazia la bluu limefunika dirisha. Dawati na viti viwili vipo katikati. Ukuta una rangi ya njano. Kinaonekana safi. Nuru inatoka dirishani.

Chumba cha kulala chenye kitanda cha ghorofa, vitanda vyote vina matandiko ya rangi ya waridi. Kuna dawati la kusome lenye kiti cha buluu. Rafu za vitabu zimejaa vitu mbalimbali, ukuta una rangi ya manjano iliyokolea. Chumba kinaonekana kuwa cha hosteli au bweni.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira. Mchezaji moja amevaa jezi ya majungwa na mwingine, amevaa jezi ya manjano na bluu. Wako kwenye uwanja wenye nyasi, watazamaji wachache wanaonekana nyuma.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi. Viti vina rangi ya bluu. Meza zina rangi nyeupe. Sakafu ina rangi nyekundu. Ukuta una rangi isiyoeleweka. Darasa linaonekana nadhifu. Nuru linatoka nje.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa. Vimetengenezwa kwa chuma na vimepangwa kwa safu mbili. Baadhi ya vitanda vina magodoro na shuka huku vingine vikiwa tupu. Dirisha linaonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga kuingia.

Maabara ya kisasa ina meza nyingi zenye majaribio. Makabti ya buluu yamewekwa kando. Madirisha makubwa yanatoa mwanga. Skafu inaonekana safi. Hali ya kujifunza sayansi inaendelea.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao. Magodoro mapya yamelaka juu. Kuna nafasi ndogo. Ukuta una pazia ya majani. Hali ya usafi inajitokeza.

Ukumbi mkubwa wa mikutano. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti vyekundu vilivyopangwa vizuri. Wengi wao wamevalia sare za shule, baadhi ya kijani na wengine kijivu. Kuna baadhi ya watu wazima pia. Inaonekana kuna tukio la kitaaluma au hotuba.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vimetengenezwa kwa mbao asilia. Kuna chandarua cheupe kwenye kila kitanda. Godoro lina rangi ya buluu. Kati yao kuna meza ndogo. Sakafu ni nyekundu. Chumba kinaonekana safi.

Darasa tupu. Kuna madawati mengi ya wanafunzi yaliyopangwa vizuri. Madirisha makubwa yaliyowazi yanaacha nuru kuingia chumbani. Pazia nzito zimefungwa kando ya madirisha. Bodi nyeupe ipo upande moja na projector juu inaning'inia. Hakuna mtu ndani. Inaonekana shwari.

Wanaume watatu wakiwa wamekaa kwenye vitanda vya ghorofa. Wamevalia nguo za michezo zenye mistari. Chumba kina kuta za kijani kibichi na dirisha lenye mapazia meupe. Viatu vimepangwa chini. Ni chumba cha kulala cha wanafunzi.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi wengi. Watoto wamekaa mbele ya kompyuta wakitumia vitufe na panya. Wengine wamevaa sare za kijani. Bodi nyeupe ziko ukutani. Ni shule yenye teknolojia watoto wanajifunza.

Maktaba pana inaonekana hapa, rafu ndefu zimejaa vitu vingi, ngazi nyeupe zenye mpini na mbao zimepanda juu. Mwanga unamulika vizuri, kuna utulivu mkubwa mahali hapa. Eneo limepangwa vizuri.

Chumba kina vitanda vingi, vitanda vimetengenezwa kwa mbao ukuta una rangi ya zambarau sakafu yake ni nyekundu machungwa kuna mito mieupe na bluu lishe linaonekana upande mmoja. Kinaonekana safi hii ni sehemu ya kulala.

Mwanamke amesimama kando ya ngazi ndani ya maktaba. Ana nywele ndefu zilizosokotwa kwa rangi ya dhahabu na amevaa shati jeupe na suruli nyeusi. Anashika kitabu mkononi mwake akionekana anachagua au kupanga.

Rafu kubwa iliyo jaa vitabu vingi. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu vikionyesha migongo ya rangi mbalimbali. Baadhi vimepangwa wima vingine vimelala. Ni duka la vitabu. Kuna maarifa mengi hapo.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri. Kitanda kimefunikwa na shuka lenye muundo. Meza ya kujisomea na kiti viko karibu na dirisha. Nguo za rangi ya pinki zimewekwa juu ya kitanda. Dirisha lina pazia nyeupe. Ukuta una rangi ya manjano na dari ina neti ya mbu. Kuna kabati kubwa la mbao.

Chumba kidogo cha kulala. Kitanda kimoja kipo katikati. Kimefunikwa na blanketi la miraba. Kichwa cha kitanda kina mto mmoja. Dirisha dogo liko juu. Limefunikwa na pazia. Kuta zina rangi mbili tofauti. Chumba kinaonekana rahisi na kinatosheleza.

Ukumbi mkubwa wa mikutano. Viti vingi vyekundu vimepangwa vizuri kwa safu vikielekea jukwaani. Kuna roshani juu ikiwa na mapambo ya kipekee. Kuta zina rangi ya kahawia na machungwa. Hakuna watu ndani. Inaonekana kimya. Ni nafasi kubwa kwa matukio

Maktaba kubwa. Rafu ndefu zimejaa vitabu vya rangi mbalimbali. Wanafunzi wawili wamekaa kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo. Kuna saa kubwa ukutani. Taa za dari zinatoa mwangaza. Ni nafasi ya kusoma yenye utulivu.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa. Matandiko meupe na blanketi zenye miraba viko juu ya magodoro. Kuna dirisha lenye mapazia ya kijani. Ni chumba cha kulala cha wanafunzi ama hosteli.

Chumba kitupu kiko hapa. Dirisha kubwa linaonekana wazi. Sakafu ni ya mbao inayong'aa. Ukuta mwekundu unaonekana. Jukwaa ndogo limejengwa chini ya dirisha. Nafasi hii inaonekana shwari. Mpangilio ni rahisi na ni safi.

Kundi la waogeleaji wa kike wakiwa tayari kuruka ndani ya bwawa la kuogelea. Wamevalia suti zao na kofia wamesimama kwenye vizuizi vya kuazia wakijiandaa kwa mbio. Watazamaji na makocha wanaonekana nyuma. Hali inaashiria mashindano ya kuogelea.

Jengo lenye paa la bluu. Ngazi chache zinaelekea kwenye ukumbi mdogo. Mimea michache imepandwa kwenye mapambo. Juu kuna taa. Mlango unaonekana wazi ukionyesha ndani kuna kaunta. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Ukumbi mkubwa wa chakula. Meza nyingi na viti zimepangwa kwa utaratibu. Kuta zina rangi mbili; bluu na nyeupe. Madirisha yanaacha nuru kidogo kuingia ndani. Dari inamihimili mikubwa ikionyesha muundo wa kipekee.

Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati wakifanya mitihani. Wamevalia sare za shule zenye rangi ya zamawati na nyeupe. Jumba kina sakafu ya kahawia na ukuta za rangi ya majungwa. Baadhi ya watu wazima wanaonekana wamesimama nyuma.

Kundi la wanaume wakihudumiwa chakula. Mwamamme mmoja amevaa kofia nyeusi na shati jeusi akichukua chakula kutoka kwenye meza ya kujihudunia. Kuna vyombo vilivyojazwa vyakula mbali mbali vikiwemo mboga na nyama. Wengine pia wanangojea huduma.

Kundi la wasichana waliovalia sare za shule nyeupe na nyeusi. Wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Nyuma yao kuna miti mingi na jengo dogo. Wasichana hao wanaonekana wakiwa katika malezi fulani.

Lango la shule lina bango jeupe lililoandikwa Thika Road Christian School. Juu yake, bendera ya Kenya inapepea. Pembeni kuna vichaka vya kijani na iliyokatwa vizuri, huku miti mirefu ikionekana nyuma. Barabara iliyo mbele ina alama za manjano na nyeusi, na mwanamke mmoja anatembea karibu.

Msichana mwenye miwani akitumia mashine maalum. Anaonekana kujifunza kitu kipya akitabasamu. Mwalimu wake ameketi karibu akimtazama kwa furaha. Darasa linaonekana kuwa safi na kuna madawati machache.

Msichana mdogo amevaa miwani ya manjano, anashika kitabu chake cha waridi akisoma kwa umakini, amevaa fulana ya manjano na begi ya shule mgongoni. Mtindo ya nywele yake imefungwa vizuri. Anaonekana akifurahia kusoma nje.

Wasichana watatu wadogo wakitabasamu na kukumbatiana. Mmoja ana nywele nyeusi, zilizoskotwa. Mwengine ana nywele za dhahabu na watatu ana nywele nyeusi. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wameridhika. Wamevalia nguo za kawaida na wamekaa karibu sana. Urafiki wa furaha kati ya watoto hawa.

Kuna watoto na mwalimu wao. Wamekusanyika chini wakisikiliza hadithi. Mwalimu anasoma kitabu kikubwa. Mbwa mkubwa amekaa karibu. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma. Hii inaonyesha maktaba .Wote wanafurahia.

Wanawake wawili wakichunguza picha. Mwnamke mmoja anakofia ya manyoya na miwani ya jua huku akishika simu mwingine amevaa nguo nyeusi na shati nyeupe akielez kitu kwenye picha hiyo. Nyuma kuna kuta za michoro ya sanaa .

Wasichana wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo, mwalimu amesimama akimsaidia msichana aliyevaa kofia ya maskioni. Msichana mwingine ameketi karibu akiangalia. Inaonekana ni maktaba au chumba cha kompyuta, watu wengine wako nyuma. Kila mtu anaonekana makini wakijifunza vizuri.

Watoto wawili wana keki. Mvulana amevaa aproni. Msichana anacheka akimlisha. Keki nyingi zimepangwa mezani vizuri. Chombo cha kuchanganyia kipo hapo. Wanonekana wakifurahi hii ni hali ya kupendeza kweli.

Mwanamke akishirikiana na mtoto anayecheza na vizuizi vya mbao. Mtoto anatabasamu usoni na ameketi kwenye meza la kijani. Mwanamke huyu ana nywele ndefu na amevaa shati ya buluu. Vizuizi vya michezo vina rangi tofauti.

Mwanafunzi na mwalimu wako darasani. Mwanafunzi anaandika ubaoni. Amevaa shati ya buluu. Mwalimu pia anatabasamu. Ubao una rangi ya kijani. Hali ya kujifunza inaendelea. Wanafunzi wanajifunza hisabati.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Amevaa fulani ya rangi ya pichi akishika tabuleti. Anaonekana kufikiria sana. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati. Ubao mweupe una maandishi. Hali inaonekana kuwa tulivu ya kujifunza.

Msichana mdogo akijishugulisha kuchora, amevalia shati jeupe na nywele zake zimefungwa vizuri, anaketi mbele ya karatasi tupu akishika penseli ya rangi ya chungwa. Kalamu na vifaa vigine vya kuchorea viko karibu naye, anaonekana kujilenga kabisa kwenye shuguli.

Msichana mdogo amevaa miwani ya zambarau. Anajishughulisha kucheza na mchezo wa mbao kwenye vikombe vya bluu. Anaonekana kujilenga sana kwenye kile anachofanya. Mikono yake midogo inashikilia kikombe kimoja. Mchezo huu unaonekana kuwa wa kujifunza na kuendelea ujuzi.

Wanawake wawili wakifurahia kuogelea bwawani. Moja ana kofia ya buluu ilhali mwengine ana kofia nyeupe. Wote wamevalia nguo za kuogelea. Maji ya buluu yanaonekana yakiwatibukia. Picha inaonyesha furaha ya kujifunza kuogelea. Nyuma kuna ubao wa kijani.

Mtoto akiwa anajifunza. Mikono yake imewekwa juu yakitabu maalum ikionyesha anasoma kwa kugusa. Uso wake umejikita kwenye kazi huku akionekana anasoma. Bodi nyeusi inaonekana nyuma yake.

Mwanamke akimsadia mvulana kutembea. Mvulana anatumua kifaa maalum cha kutembelea kinachomsaidia kusimama. Wote wawili wanacheka na wakifurahia. Nyumba inaonekana safi yenye mwanga mzuri. Hii inaonyesha mapenzi na utunzaji.

Wanawake wawili wakifurahi pamoja. Mmoja anacheka akionyesha kitu kwenye kitabu cha herufi. Yule mwingine amevaa miwani naye anacheka sana. Wameketi kwenye sofa la kijivu. Kitabu hicho kina herufi za rangi mbalimbali. Ngazi za mbao zinaonekana nyuma.

Wanafunzi wawili, wa kike na kiume wakizungumza kwenye maktaba, wote wamevalia miwani, vitabu vimejaa kwenye rafu nyuma yao. Meza ina kompyuta na kitabu wazi. Wanaonekana wakishirikiana kimasomo.

Wanafunzi wakiwa darasani, mvulana mmoja mwenye nywele ya dhahabu anaandika kwenye miguu yake, amevaa shati la buluu na shimo kwenye mkono, mwingine amelala mezani akiangalia. Vitabu na kalamu viko mezani. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamke na mwanamume wakitumia lugha ya ishara. Wote wanaonekana kuwa wanatabasamu, mwanaume anaonekana akimwangalia kwa makini, mikono yake pia imeandaliwa kwa ishara, mazingira ni ya ndani, labda nyumba au ofisini.

Msichana akitumia kompyuta mkononi, amevaa vipokea sauti vyeupe. Mwanamke mwengine anaonekanaa akitabasamu nyuma yake, wote wanafurahia. Ni wakati wa kujifunza au burudani na uhusiano mzuri.

Mwalimu mwanamke akimfundisha msichana mdogo kutumia kompyuta kibao. Wote wako darasani. Msichana ana nywele ndefu zilizofungwa nyuma. Mwalimu ana nywele nyeusi ndefu. Bodi la kijani iko nyuma yao.

Mvulana mchanga akiwa ameketi kitandani akitabasamu. Amevaa sare ya shule ya bluu, na nyeupe. Miguu bandia na viatu vyeupe vipo pembeni. Fimbo ya kutembelea imesimama karibu. Kuna vitanda vingine vingi nyuma. Chumba kinaonekana kama makazi au hospitali.

Darasa lililojaa wanafunzi. Mwanafunzi mmoja amevaa miwani akitumia mashine ya kuchapa. Wanafunzi wengine wamekaa nyuma yao. Kila mmoja anaonekana akifanya kazi yake. Mwalimu anaweza kuonekana nyuma. Darasa linaonekana kuwa na shughuli za kujifunza.

Mvulana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu anashikilia kifaa cha kucheza cha rangi ambacho kina shanga na waya. Anatabasamu kwa furaha. Sehemu ya mwanamke inaonekana mbele yake. Hali inaonekana kuwa ya utulivu na yenye furaha.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana kusikiliza kwa makini. Mwalimu anaonekana akiongea naye. Uso wake ukiwa karibu. Msichana amekaa kwenye dawati, na mikono yake juu yake. Nyuma kuna darasa lisilowazi sana.

Watu wanne wanawake wawili na wanaume wawili wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Wote wanne wanatabasamu usoni. Kuna matakio ya rangi tofauti yaliyotawanyika chini. Ni mkutano wa kirafiki.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi. Mkono wa mwalimu unamwongoza yule msichana anayesoma kitabu cha nukta. Wote wako makini sana. Somo hili linaendelea vizuri. Darasa linaonekana tulivu. Hii ni elimu jumuishi.

Wanafunzi wawili wakiwa wamekaa kwenye benchi darasani. Mmoja wao anatumia lugha ya ishara kuwasiliana. Ubao mweusi upo nyuma ukiwa na maandishi. Wote wamevalia sare za shule kijani.

Watu watatu wameketi mezani wakiongea. Mwanamke moja ana nywele za dhahabu akielezea vitu kwa mikono. Kompyuta ndogo imewekwa mezani kuna vitabu wazi. Ni mkutano au darasa. Watu wako makini wanajadiliana.

Kijana anazungumza kwa ishara. Mwanamke anamwangalia kwa makini. Wako karibu na kompyuta ndogo. Wanawasiliana vizuri. Hii ni lugha ya viziwi. Meza nyeupe inatumika. Utulivu umetawala chumbani. Wanashirikiana kimasomo.

Wanawake wawili, moja amevaa kifaa kichwani na ameketi kwenye kiti, mwingine anaangalia kompyuta ya mkononi ilio mezani. Nyuma kuna klobu ya dunia, wanaonekana wamejikita kwenye kazi. Jumba kina mwangaza mzuri.

Watoto wawili wanasoma darasani. Msichana ana kifaa cha kusaidia kusikia . Anajishughulisha na kazi yake. Mvulana ana vipokea sauti masikioni . Wote wamejikita kwenye vitabu. Rangi mbalimbali zimetawanyika juu ya meza. Darasa linaonekana zuri.

Mwanamke akimsaidia mschana mdogo kujifunza. Mschana ana nywele nyekundu na amevaa nguo yenye mistari. Wote wanaonekana kutabasamu. Wako mezani wakiwa na vitu vya kuchezea au kujifunzia.

Mvulana mwenye ulemavu yupo kwenye kiti maalum. Mwalimu anamwangalia kwa utulivu. Ubao una michoro na nambari. Ukuta una herufi za kupendeza. Darasa linaonekana zuri.

Darasa la sayansi. Wanafunzi na walimu wanatumia hadubini. Mimea imewekwa kwenye meza. Ni mazingira ya kujifunzia. Wote wanaonekana makini. Inasaadia kukuza elimu. Sayansi ni muhimu.

Mtoto amevaa vipokea sauti vyeupe akichora kwenye karatasi. Amevalia shati la mraba la rangi ya buluu na nyeupe. Yupo darasani. Wengine wanaonekana nyuma. Ni shughuli ya kujifunza.